Tangazo la bidhaa za kilimo, likiwa na jina la kampuni ya utengenezaji pamoja na namba za simu, ambazo zinatumika kwa ajili ya mawasiliano huku likionyesha faida za bidhaa hiyo kwenye mazao na pembeni kukiwa na mimea mingi ya aina tofauti ambayo imepandwa kwenye vyombo maalumu.

Dawa inayotumika katika kutibu magonjwa ya wanyama ikiwa imehifadhiwa katika chupa yenye rangi nyeupe na kufungwa vizuri na mfuniko mweusi huku ikiwa na kikaratasi ambacho kinaonesha Jina na ujazo halisi pamoja na picha ya mnyama ambaye inamtibu.

Dawa ambayo inatumika katika kutibu magonjwa ya mifugo, ikiwa imehifadhiwa katika kopo maalumu, ambalo limefungwa kwa kutumia mfuniko wenye rangi nyeupe, likiwa na kikaratasi ambacho kinaonyesha maelezo kama jina, pamoja na picha ya kuku

Duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za kilimo, ikiwemo; mbegu za mazao ya aina mbalimbali pamoja na madawa ambayo yanayotumika katika kudhibiti na kutibu magonjwa katika mimea, ambapo wakulima huenda kwa ajili ya kununua na kupata ushauri.

Watu waliovaa barakoa ambazo zinafunika pua pamoja na mdomo wakiwa wameizunguuka meza ambayo ina chupa nyingi, ambazo zinatumika katika kuhifadhi madawa ambayo yanatumika kutibu magonjwa ya wanyama pamoja na mimea.

Dawa ambayo inatumika katika kutibu magonjwa ya wanyama ikiwa imehifadhiwa kwenye chupa ambayo imefungwa kwa kutumia mfuniko wenye rangi nyeupe na pembeni yake likiwepo boksi la kuwekea chupa hiyo ambalo lina maelezo kama jina, ujazo halisi pamoja na picha ya mbwa na paka.

Watu wawili, mwanamke na mwanaume wakiwa wamesimama katika eneo ambalo linatumika kwa ajili ya uhifadhi, likiwa limefunikwa na paa juu, lenye mifuko mingi yenye rangi nyeupe ya bidhaa za kilimo ambayo imepangwa vizuri.

Boksi ambalo linalotumika katika kuhifadhi dawa inayotibu magonjwa ya wanyama, likiwa na maelezo pamoja na jina, huku pia ikiwepo picha ya mbwa ambaye ni mnyama inayomtibu.

Dawa ambayo hutumika katika kutibu magonjwa kwa mifugo, ikiwa imehifadhiwa kwenye chupa maalumu yenye mfuniko uliofungwa vizuri. Huku pembeni kukiwa na kikaratasi, ambacho kina maelezo ya jinsi ya kutumia, jina la dawa pamoja na picha za wanyama ambazo inawatibu.

Dawa ambayo hutumika katika kutibu magonjwa ya wanyama ikiwa imehifadhiwa kwenye kopo lenye rangi nyeupe na mchirizi mwekundu,, lenye jina pamoja na picha ya wanyama akiwepo mbwa pamoja na paka mwenye rangi nyeusi na nyeupe.

Dawa ambayo inatumika katika kutibu magonjwa ya wanyama, ikiwa imehifadhiwa kwenye chupa ya rangi nyeupe ambayo imefungwa mifuniko yake na pembeni likiwepo boksi ambalo hutumika kutunzia likiwa na maelezo ya matumizi, jina pamoja na picha za wanyama inazowatibu.

Mtu akiwa ndani ya shamba kubwa ambalo limepandwa mimea mingi yenye rangi ya kijani, akiwa amenyanyua toroli dogo lenye tairi moja lililojaa zao aina ya pilipili ambazo zipo kwa wingi ikiwa ni baada ya kutoka kuvunwa

Shamba kubwa likiwa na mimea mingi ambayo imepandwa katika mifuko yenye rangi nyeusi ikiwa na udongo ndani yake, ambayo imezalisha kwa kiasi kikubwa zao aina ya nyanya zilizo nyekundu na nyingine za kijani, huku pia ikiwepo mirija ambayo imetumika kutengeneza mfumo wa umwagiliaji kwa njia ya matone.

Shamba likiwa na mimea mingi ambayo imezaa kwa kiasi kikubwa, kahawa ikiwa ni zao la biashara ambazo huvunwa na kupelekwa kwa ajili ya uchakataji zaidi ili kuingizwa sokoni kwa wateja kufanya manunuzi.

Wakulima wa jinsia ya kike na kiume wakiwa ndani ya eneo la shamba, huku wengine wakiwa wameshikilia magunia ambayo wanatumia kuwekea zao aina ya vitunguu, ambavyo vimetoka kuvunwa, vikiwa vipo tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni, kwa wateja kufanya manunuzi.

Mtu akiwa amesimama karibu na mti mkubwa wenye majani ya rangi ya kijani, ambao umezaa kwa wengi matunda aina ya maparachichi; ambayo baada ya kuiva, huvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya wateja kununua.

Wafanyakazi wengi wakiwa katika shughuli ya kupanga vitunguu ambavyo vimetoka kuvunwa shambani, huku vikiwa vimetolewa majani yake na kuwekwa pembeni, pia vikiwepo vingine ambavyo vimewkwa katika magunia ikiwa ni tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni kwa wateja kununa.

Wakulima wengi wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa ndani ya eneo la shamba wakifanya shughuli ya uvunaji wa zao aina ya mahindi, ambayo wanayapanga katika vikapu, yaliyokuwa tayari kupelekwa sokoni kwa wateja kununua.

Magunia mengi ambayo yamesimamishwa kwa kulaliana yakiwa yametumika, kuhifadhi zao aina ya mihogo ambayo imepangwa na kujaa mpaka juu, ikiwa imetoka kuvunwa shambani iliyokuwa tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa wateja kununua.

Eneo la shamba likiwa limepandwa mimea mingi, ambayo imeshikiliwa kwa kutumia miti ili kutoa usaidizi isielemewe na uzito wa mazao. Ikiwa imezalisha kwa wingi nyanya zenye rangi ya kijani ambazo bado hazijaiva.

Rundo kubwa la viazi ambalo limekusanywa na kuwekwa katika sehemu moja ikiwa ni baada ya kutoka kuvunwa shambani, huku wakiwepo wafanyakazi wengi ambao wapo katika shughuli ya kuvipanga ikiwa vipo tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa wateja kununua.

Eneo likiwa na wafanyabiashara wengi wa zao la kahawa, ambazo zimepangwa na kukusanywa katika mifuko iliyolazwa chini ikiwa ni baada ya kutoka kuvunwa shambani. Ambazo ziko tayari kuwauzia wateja.

Eneo la shamba likiwa na watu wengi wakiwemo wanawake watatu, ambao wapo kwenye shughuli ya uvunaji wa zao aina ya viazi, wakiwa na vichimba kutoka ardhini kwa kutumia zana zao na kuviweka katika ndoa zenye rangi tofauti kama njano na kijani ambavyo viko tayari kupeleka sokoni kwa wateja kununua.

Rundo kubwa la zao aina la viazi ambavyo vimekusanywa kwa pamoja ikiwa ni baada ya kutoka kuvunwa shambani huku vingine vikiwa kwenye mfuko ambavyo ni tayari kwa ajiri ya kusafirisha kwenda sokoni kwa ajili ya wateja kununua pia wakiwepo wafanyakazi ambao wanaendelea na shughuli za shambani.

Eneo la shamba la kilimo cha mazao, likiwa na mimea mingi yenye nyanya zilizo na rangi ya kijani, ambazo bado hazijaiva kukiwepo na watu wawili ambao wamechuchumaa wakionyeshana.

Mtu wa jinsia ya kiume akiwa amebeba gunia kubwa begani la rangi nyeupe, huku anatemea katika turubai likiwa limetandikwa chini likiwa na mazao mengi yaliyosambazwa, yakiwa yamekaushwa yakiwa yametoka shambani kabla ya kupeleka sokoni kwa wateja kwa ajili ya kuuza.

Mahindi mengi ambayo yametolewa maganda, yakiwa yamepangwa katika sehemu moja, huku akiwepo muuzaji alievaa kofia, na nyuma yake kukiwa na watu wengine waliosimama ikiwa ni katika eneo la biashara ambapo wateja hupita kwa ajili ya kununua.

Eneo la bustani ambalo linatumika katika kilimo cha mazao ya aina mbalimbali, likiwa na kabichi ambazo zimepandwa kwa wingi na kustawi vizuri, huku wakiwepo wafanyakazi wawili mmoja mwanamke na mwengine mwanaume wakiwa katika shughuli kwenye bustani hiyo.

Eneo likiwa na wafanyakazi wengi wakiwepo wanawake wawili ambao wameshikilia mananasi mkononi, huku pembeni yao yakiwepo maboksi yanayotumika kuwekea, na wengine wanaume wakiwa wanapanga katika makreti yenye rangi nyeusi.

Shamba kubwa linalojihusha na kilimo cha zao la nyanya, likiwa na miche midogo ambayo imeshikiliwa na miti kwa ajili ya kusaidia ukuaji ulionyooka na mazao ambayo yatatoka hapo baadae ,huku chini yakiwa yamelazwa mabomba ambayo yanatumika katika umwagiliaji wa kisasa unaotumia kiasi kidogo cha maji .

Wakulima wakiwa katika eneo la shamba kubwa, katika shughuli ya kuokota viazi ambavyo vimekwisha kuvunwa na kuviweka katika vyombo maalumu ambavyo vitatumika kwa ajili ya kubebea ikiwa vipo tayari kupelekwa sokoni kwa wateja kufanya manunuzi.

Shamba kubwa linalojihusisha na kilimo cha zao la mapapai, kukiwa na miti mingi ambayo imezalisha kwa kiasi kikubwa yenye rangi ya kijani na mengine yakiwa yamedondoka chini ambapo matunda hayo baada ya kuiva hupelekwa sokoni kwa ajili ya wateja kununua.

Shamba kubwa la kilimo cha zao la nyanya, zikiwa zimeota kwa wingi zenye rangi nyekundu na zingine kijani ambazo huvunwa baada ya kuiva vizuri na kupelekwa sokoni kwaajili ya wateja kufanya manunuzi.

Mtu aliyevaa shati lenye rangi ya bluu, akiwa katika shamba la kahawa, akikagua matunda ambayo yameiva na mabichi yaliyopo katika mti. Ambapo yaliyo tayari huvunwa na kupelekwa sokoni, kwa ajili ya manunuzi.

Mahindi mengi mabichi yakiwa yamekusanywa katika sehemu moja, baada ya kutoka kuvunwa shambani. Huku akiwepo mtu aliyevaa mabuti yenye rangi nyeusi, akiwa anabeba na kuyaweka ndani ya ndoo, ikiwa yapo tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni, kuuzia wateja.

Zao la aina ya viazi vitamu, vikiwa vimepangwa kwa wingi katika vyombo maalumu vyenye rangi nyeupe, kijani pamoja na bluu, ikiwa ni baada ya kutoka kuvunwa shambani, vikiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa wateja kufanya manunuzi.

Zao aina ya nyanya zikiwa zimekusanywa kwa wingi na kuwekwa katika eneo moja zenye rangi nyekundu ambayo hushiria kuiva kwake, ikiwa ni baada ya kutoka kuvunwa shambani, zikiwekwa tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa wateja kufanya manunuzi.

Wafanyakazi wengi wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa katika eneo la shamba mmoja akiwa na mtoto mgongoni, ikiwa ni katika shughuli ya uvunaji wa zao la aina ya viazi, wakivichimbua kutoka ardhini ambavyo viko tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa kwa wateja.

Wafanyakazi wa jinsia ya kike wakiwa wanapanga zao la ndizi ambazo zimetoka kuvunwa shambani, na wengine wa kiume wakiwa juu ya gari kubwa lenye maboksi yaliyotengenezwa kwa mbao; ambayo wanatumia kwa ajili ya kusafirisha, kuzipeleka sokoni kwa wateja kufanya manunuzi.

Shamba kubwa linalojihusisha na kilimo cha zao la nyanya, zikiwa zimepangwa vizuri kwenye vyombo maalumu, ikiwa ni baada ya kutoka kuvunwa na wakulima waliopo shambani hapo, zikiwekwa tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni kwa wateja kununua.

Mkulima akiwa ndani ya eneo la shamba la kilimo cha zao la nyanya, likiwa na mmea iliyoota na kuzalishwa kwa wingi ambayo imeshikiliwa na miti ili kuipa usaidizi wa ukuaji ikiwa imenyooka na pia isilemewe na mazao.

Sehemu ya uuzaji wa mananasi yakiwa kwa wingi yenye rangi ya njano na kijani, huku kukiwa na mfanya biashara ambae ana yapanga vizuri ikiwa ni tayari kwa ajiri ya kuwa uzia wateja wanao kuja sehemu hiyo kujipatia matunda.

Mkulima aliyevaa mabuti yenye rangi nyeusi, akiwa ameshikilia zao la nyanya, ambazo zimepandwa kwa wingi katika eneo hilo la shamba, zenye rangi ya kijani, ambapo baada ya kuiva huvunwa na kupelekwa sokoni kwa wateja kununua.

Watu wengi wakiwemo wawili waliovaa mabuti yenye rangi nyeusi wakiwa katika shughuli ya kupanga mahindi katika mifuko ambayo yametoka shambani kuvunwa yakiwa tayari kwaajili ya kuwapelekea wateja sokoni kufanya manunuzi, huku nyuma yake likiwepo shamba kubwa lenye mazao hayo pamoja na migomba pembeni.

Eneo linalojihusisha na biashara ya zao la kahawa kukiwa na muuzaji ambaye anazitoa kutoka kwenye mfuko uliolazwa chini na kuziweka kwenye vyombo, ambazo zimetoka kuvunwa shambani, ikiwa ni kuzipanga tayari kwa wateja kuja kufanya manunuzi kwa ajili ya matumizi yao.

Gari aina ya trekta lenye matairi makubwa likiwa na dereva ambaye analiendesha katika eneo la shamba ikiwa ni katika shughuli ya uvunaji; huku likiwa limefungwa tela nyuma kubwa likiwa na mazao mengi ambayo yamekwisha kuvunwa.

Shamba kubwa, likiwa limepandwa migomba mingi yenye matawi ya rangi ya kijani, ikiwa imezalisha ndizi nyingi zinazoning'inia kwenye mikungu, ambayo baada ya kuwa tayari na kukomaa huvunwa na kupelekwa sokoni kwa wateja kufanya manunuzi.

Eneo kubwa la shamba la kilimo cha mazao, likiwa na viazi vingi vilivyopangwa katika mafungu mafungu. Huku wakiwepo wafanyakazi ambao wanaoendelea na shughuli ya kuvuna pamoja na kuvikusanya vikiwa vipo tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya wateja kununua.

Mtu aliyevaa mavazi ya rangi ya bluu akiwa amechuchumaa katika shughuli ya upandaji wa migomba, ambayo huzalisha zao la ndizi, huku nyuma yake likiwepo dumu la maji ambalo limewekwa ndani ya torori linalotumika kwa ajili ya usafirishaji.

Eneo la shamba, likiwa na mimea mingi ya kijani, ambayo imepangwa na kupangiliwa vizuri ikiachiana nafasi, ikiwa imezalisha kwa kiasi kikubwa, zao aina ya pilipili hoho zenye rangi ya njano. Huku pia ikiwepo mifumo ya umwagiliaji kwa njia ya matone.

Mimea mingi ya aina tofauti ikiwa imepandwa katika mifuko yenye rangi nyeupe, ambayo ina udongo ndani yake, huku wakiwepo watu pamoja na wafanyakazi ambao wanatazama, ikiwa ni ndani ya eneo la shamba, ambalo limefunikwa kwa wavu juu, ulioshikiliwa na machuma.

Eneo kubwa la shamba likiwa limepandwa miti mingi ambayo imepangiliwa vizuri kwa kuachiana nafasi, ikiwa imezalisha kwa kiasi kikubwa matunda aina ya mapapai ambayo yana rangi ya kijani.

Eneo la shamba likiwa limepandwa miche midogo ambayo ipo katika ukuaji, huku pia kukiwa na mabomba mengi ya maji ambayo yamelazwa chini ardhini karibu na mashina, yanayotumika katika umwagiliaji wa kisasa unaotumia kiasi kidogo cha maji.

Eneo la shamba likiwa limepandwa mimea mingi katika mifuko ya rangi nyeusi, ambayo ina udongo iliyozalisha kwa kiasi kikubwa zao aina ya nyanya za kijani pamoja na nyekundu, ambapo kukiwa na mtu akiwa amezishikilia akifanya ukaguzi.

Shamba kubwa likiwa na miti mingi iliyopandwa vizuri na kupangiliwa katika mstari iliyo nyooka huku ikiachiana nafasi, ikiwa na matawi pamoja na majani yenye rangi ya kijani, iliyo zaa kwa wingi zao la matunda aina ya mapapai.

Zao aina ya mihogo ikiwa kwa wingi imepangwa kwenye mifuko, ambayo imejaa mpaka juu na kusimamishwa huku ikiwa imeegemeana, ambayo ipo tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni ili wateja wanunue kwa mtumizi yao.

Eneo la shamba, likiwa limepandwa miche mingi ambayo imepangwa vizuri kwa kuachiana nafasi, huku kukiwa na mabomba ya maji ambayo yamelazwa chini ardhini, karibu kabisa na mashina ambayo hutumika katika umwagiliaji wa kisasa unaotumia kiasi kidogo cha maji.

Miche mingi yenye rangi nzuri ya kijani ikiwa imepandwa katika vyumba vidogovidogo vyenye udongo, ambavyo hutengeneza mpangilio mzuri wa kuachiana nafasi pia hutumia eneo dogo kwa ajili ya ukuzaji wa mazao.

Miche ikiwa imepandwa kwenye vyombo vingi vyenye muundo wa duara vilivyo na udongo ndani yake, ambapo nikilimo ambacho kinaweza kufanyika katika sehemu yoyote ikiwa ni pamoja na maeneo ya ndani na kutumia nafasi kidogo.

Eneo la shamba, ambalo limetengenezwa kwa mifumo ya mitambo inayotumia teknolojia ya kisasa katika kilimo, ambayo ina rahisisha shughuli hizo. Huku ikiwepo mimea mingi iliyopandwa ambayo imezaa matunda aina ya strobeli.

Gari maalumu linalofahamika kwa jina la trekta, lenye matairi makubwa ambayo yanaweza kuhimili mazingira mbalimbali, likiwa limefungwa kifaa nyuma chenye rangi ya kijani ambacho kinatumika kukusanya majani yaliyokatwa katika eneo la shamba.

Mimea mingi yenye rangi ya kijani, ikiwa imepandwa katika sehemu zilizotengenezwa na kusimamishwa wima, huku zikiwepo taa ambazo zinazotumika kutoa mwanga muhimu, ambao unahitajika katika ukuzajikiwa. Ni kilimo cha kisasa kinachotumia sehemu ndogo na kuongeza kiwango cha uzalishaji.

Gari maalumu linalofahamika kama trekta lenye matairi makubwa, likiwa na kifaa kilichofungwa nyuma, chenye rangi nyekundu, ambacho kinatumika katika kutifua sehemu ya udongo ili kurahisisha upandaji wa mbegu za mazao katika eneo la shamba.

Gari maalumu, ambalo limetengenezwa kwa ajili ya kutumika katika shughuli za kilimo na uandaaji wa shamba kabla ya kupanda mazao, likiwa na dereva ambae analiendesha katika eneo hilo, huku akitifuatifua sehemu ya ardhi ili kurahisisha upandaji wa mbegu za mazao.

Mashine ndogo ya kisasa, yenye rangi nyekundu ambayo hutumika katika shughuli za kilimo na uandaaji wa shamba kabla ya kupanda mazao, ambapo mtu huishikilia na kuipitisha katika eneo husika kwaajili ya kazi hiyo, ikiwa na lengo la kuongeza ufanisi na kupunguza muda wa kufanya kazi.

Miche mingi ikiwa imepandwa na kupangwa kwa kukaribiana, katika eneo ambalo limetengenezwa kwa kutumia mashine na mitambo ya kisasa inayotumika katika kilimo, huku zikiwepo taa kwa ajili ya kutoa mwanga, ikiwa inalenga kuongeza ufanisi, kasi na kiasi cha uzalishaji.

Mashine na mitambo ya kisasa ya kiwandani, ambayo inatumia teknolojia katika uchakataji wa mazao. Ikilenga kuongeza ufanisi, thamani ya mazao pamoja na ubora sokoni.

Shamba kubwa linalotumia teknolojia ya kisasa katika kilimo ikiwa limepandwa mimea mingi yenye rangi nzuri ya kijani, na kupangwa katika sehemu maalumu ambazo zina mifumo ya umwagiliaji pamoja na taa ambazo zinatumika kutoa mwanga muhimu unaohitajika.

Gari maalumu linalofahamika kwa jina la trekta, likiwa na rangi ya kijani pamoja na mstari wa njano, lenye matairi makubwa yanayoweza kuhimili mazingira yote, likiwa na kifaa ambacho kimefungwa nyuma, kinachotumika kwa ajili ya shughuli za shambani.

Gari maalumu lenye matairi makubwa, ambalo linafahamika kwa jina la trekta, likiwa na vifaa vinavyotumika kwa ajili ya kulimia na kuandaa shamba kwa kutifuatifua, ili kurahisisha upandaji wa mazao, kukiwa na dereva ambaye analiendesha.

Samaki wengi wa aina tofauti ambao hufugwa kwa lengo la kuongeza upatikanaji wa bidhaa hiyo sokoni, wakiwa wanaogelea kwa kupishana ndani ya chombo kikubwa chenye rangi ya bluu kilichowekwa maji.

Bwawa dogo ambalo linatumika katika ufugaji wa samaki, likiwa limetengenezwa vizuri kwa kukutumia mawe yaliyopangwa katika mtindo wa kuvutia, ambao unatiririsha maji kutoka juu, pia kukiwa kumezungukwa na uoto wa asili.

Eneo tulivu likiwa na bwawa dogo lenye maji mengi ambalo limetengenezwa ili kutumika katika ufugaji wa samaki, likiwa na nyavu zilizowekwa upande mmoja zenye matundu madogomadogo, na likiwa limezungukwa na nyasi fupi.

Samaki wengi wakiwa wanavuliwa kwa kutumia nyavu yenye matundu madogo madogo kutoka katika bwawa maalumu ambalo limetengenezwa kwa ajili ya ufugaji, ikiwa na lengo la kuongeza upatikanaji wa samaki hao sokoni.

Samaki wengi wenye rangi za aina tofauti wakiwa ndani ya chombo kilichojaa maji ambacho kimetengezwa kwa kutumia kioo kinachoonyesha, ikiwa ni kwa ajili ya ufugaji ambapo huwekwa katika sehemu mbalimbali na kutumika kama mapambo.

Eneo likiwa na bwawa dogo, ambalo limetengenezwa na kujazwa maji kwaajili ya kutumika katika ufugaji wa samaki, likiwa na watu ambao ni wafanyakazi, wakiwa wameshikilia nyavu zenye matundu makubwa ambazo wanazifunga juu ya bwawa hilo.

Magunia mengi yaliyo wazi yenye rangi nyeupe, ambayo yamejazwa bidhaa ndani yake, zikiwemo nafaka za aina tofauti, na pia kukiwa na vyombo vinavyotumika kuchotea, na mzani wa kupimia uzito.

Sehemu inayojihusha na uuzaji wa bidhaa zikiwemo nafaka, ambazo hutumika kwa ajili ya chakula, zikiwa zimehifadhiwa kwenye mifuko ambayo imepangwa vizuri, huku vikiwepo vyombo ambavyo vinatumika kuwapimia wateja wakija kufanya manunuzi.

Sehemu iliyohifadhiwa vyakula vya aina nyingi kama mihogo iliyokaushwa, maharage pamoja na mahindi yakiwa vimewekwa vizuri kwenye mifuko huko vingine vikiwa kwenye vindoo vidogo vyenye majina. Vyakula ambavyo hutumika katika kujenga afya pamoja na kuongeza virutubisho mwilini.

Watu wengi wakiwemo wanawake ambao wamejifunika vichwa vyao kwa vilemba, na mwingine akiwa amejifunika kwa kofia, huku akiwepo mwanamume mmoja ambaye amevaa miwani, wakiwa katika shughuli ya kupandikiza miti katika eneo la wazi ambalo limezungukwa na misitu mkubwa.

Mtu akiwa ameshikilia chombo chenye maji, ambacho anakitumia katika umwagiliaji wa miche ya miti, ambayo imepandwa ili kuhakikisha inakuwa vizuri ikiwa ni mradi ambao unaendeleza kuhakikisha utunzaji wa misitu.

Mtu mwenye shati yenye rangi ya kijani na suruali nyeusi akiwa amesimama katika bustani kubwa iliyo pandwa miche mingi ya miti huku ameshikilia moja ya mche kwenye mkono pia likiwepo bomba la maji ambalo hutumika kwaajili ya umwagiliaji.

Eneo la msitu likiwa na pango, ambalo juu yake kuna uoto mwingi wa asili wenye rangi ya kijani, huku pembeni yake ukiwepo mti mkubwa pamoja na miti mingine mirefu, lakini pia ikiwepo njia mbayo imewekewa uzio kwa pembeni.

Bwawa dogo lililojaa maji yaliyotulia, yanayoakisi mawingu yaliyopo angani ambayo huweza kutumika kwa ajili ya mifugo pamoja na shughuli za kilimo kwenye umwagiliaji, likiwa limezungukwa na msitu mkubwa uliojaa miti mingi.

Eneo kubwa la msitu, likiwa na miti mingi mirefu, pamoja na mbwa aliyesimama, sehemu ambapo shughuli za ukataji wa miti kwa ajili ya kutengeneza nishati na mbao ambazo hutumika kwa ajili ya kutengeneza vitu mbalimbali kufanyika.

Mimea mingi yenye rangi ya kijani, ambayo imepandwa katika matobo yaliyopo kwenye sehemu maalumu zilizotengenezwa. Ikiwa ni kilimo cha haidroponi, ambacho hakitumii udongo katika ukuzaji wa mazao.

Mabomba mengi mafupi, ambayo yametengenezwa na kupangwa vizuri, yakiwa na vitobo vingi ambavyo vimetumika kupanga mimea. Ikiwa ni kuunda mfumo wa kilimo ambao hautumii udongo katika ukuzaji wa mazao.

Mabomba mengi yenye rangi nyeupe ambayo yamepangwa vizuri katika eneo kubwa, yakiwa yametumika kutengeneza mfumo wa kilimo kisichotumia udongo katika ukuzaji, kinachofahamika kama hydroponi huku ikiwa yametobolewa vitobo vingi vilivyotumika kupanda mimea.

Mabomba mengi yenye rangi nyeupe, ambayo yametumika katika utengenezaji wa mfumo wa kilimo kisichotumia udongo, katika ukuzaji wa mazao. Yakiwa yametobolewa vitobo vingi, ambavyo vimepandwa mimea yenye rangi ya kijani.

Eneo lenye mabeseni mengi ya rangi nyeusi yenye muundo wa mduara, yakiwa na maji mengi huku ndani yake; kukiwa na mimea iliyopandwa ikiwa ni mfumo wa kilimo ambao hautumii udongo katika ukuzaji.

Eneo likiwa limetengeenezwa mfano wa kilimo, ambao hautumii udongo katika ukuzaji wa mazao, yakiwepo miche iliyopandwa katika vifaa, huku pia kukiwa na mabomba ambayo yanatumika kwa ajili ya mzunguko wa maji yenye virutubisho vingi.

Mabomba ambayo yametumika katika kutengeneza mfumo wa kilimo usiotumia udongo katika ukuzaji wa mazao, yakiwa yametobolewa vitobo ambavyo vimetumika kupanda mimea yenye rangi ya kijani.

Eneo ambalo limetengenezwa kwa mfumo wa kisasa kwa kilimo kisichotumia udongo, yakiwepo mabomba ambayo yamefungwa vizuri kwa ajili ya usambazaji wa maji yenye virutubisho, huku ikiwa imepanda miche mingi ya aina tofauti.

Mimea mingi ya aina tofauti na yenye rangi zisizofanana ikiwa imepandwa katika vifaa ambayo vimetengenezwa kwa mfumo wa kilimo kisichotumia udongo ambacho hujulikana kama haidroponi.

Vyombo vingi vya rangi nyeusi vikiwa na maji yaliyochanganywa na virutubisho, na vingine vikiwa vimepandwa mimea, vyote kwa pamoja vikiwa vinatengeneza mfumo wa kilimo kisichotumia udongo katika ukuzaji.

Chombo kikubwa cha plastiki, ambacho kinaunda mfumo wa kilimo kisichotumia udongo katika ukuzaji, ndani yake yakiwepo mabomba ya rangi nyeupe ambayo yanatumika katika usafirishaji wa maji yaliyo na virutubisho na juu ukiwepo mfuniko wenye matundu ambayo mimea imepandwa.

Mimea mingi ikiwa imepandwa kwenye vyombo maalumu ambavyo vimetengenezwa na kubandikwa ukutani, ambapo imeokoa matumizi makubwa ya nafasi. Ikiwa ni kilimo ambacho kinatumia maji yenye virutubisho vingi kwa ajili ya ukuzaji badala ya kutumia udongo.

Chombo chenye rangi nyeupe, ambacho kimetengenezwa kwa mfumo unaotumia maji yenye virutubisho vingi katika ukuzaji badala ya udongo, kikiwa na mmea ambao umepandwa, ikilenga matumizi ya nafasi ndogo pamoja na kiasi kidogo cha maji.

Eneo la shamba, ambalo limetengenezwa kwa mfumo wa kilimo kisichotumia udongo, katika ukuzaji. Likiwa na mabomba ambayo yamefungwa kwa juu, yanayotumika katika usafirishaji wa maji yenye virutubisho. Huku akiwepo mtu wa jinsia ya kike ambaye anakagua.

Mtu akiwa ameshikilia chombo chenye miche mingi, ikiwa ni ndani ya shamba ambalo lililotengenezwa vizuri na kuzibwa katika pande zake zote, huku likiruhusu mwanga kuingia ndani ambao ni muhimu katika ukuzaji ikiwa ni kilimio kisichotumia udongo katika ukuzaji.

Eneo lililo na mfumo wa kilimo kisichotumia udongo katika ukuzaji likiwa na mabomba mengi ambayo yamepangiliwa vizuri yakiwa yamepandwa mimea, huku sehemu yote juu ikiwa imefunikwa ili kuthibiti mwanga unaopita kwenye mazao.

Eneo ambalo limetengenezwa mfumo wa kilimo, kinachotumia maji yenye virutubisho vingi katika ukuzaji badala ya udongo, likiwa na bomba refu lenye rangi nyeupe lenye vitobo vingi vilivyopandwa mazao; pia zikiwepo ndoo za maji ambazo zinatumika katika usambazaji.

Miche ya mazao ikiwa imepandwa kwenye kifaa maalumu ambacho kimetengenezwa kwa ajili ya kilimo kinachotumia maji yenye virutubisho vingi, kwa ajili ya ukuzaji badala ya udongo, ikiwa na lengo la kupunguza matumizi ya nafasi kubwa, pamoja na kuongeza uzalishaji.

Chombo chenye rangi nyeusi ambacho kimetumika katika kutengeneza mfumo wa kilimo kisichotumia udongo katika ukuzaji, kikiwa na mfuniko wa njano wenye matobo ambayo mimea imepandwa na pia ukiwepo mpira wa maji unaotumika katika usafirishaji.

Sehemu iliyotengenezwa maalumu kwaajili ya kilimo ambacho kinatumia mchanganyiko wa maji yenye virutubisho vingi badala ya kutumia udongo katika ukuzaji. Ikiwa imepandwa mimea katika eneo la ndani ambayo huokoa matumizi makubwa ya nafasi, kuongeza kiwango cha uzalishaji na kupunguza matumizi makubwa ya maji.

Shamba kubwa la kilimo cha mazao likiwa limepandwa mimea iliyopangiliwa vizuri ambayo imezalisha kwa kiasi kikubwa nyanya zikiwa na rangi ya kijani ambazo bado ni mbichi na nyingine nyekundu zikiashiria kuiva kwake.

Shamba kubwa, ambalo linajihusisha na kilimo kinachotumia teknolojia na mitambo ya kisasa katika uzalishaji wa kiwango kikubwa wa zao aina la uyoga, ambao umepandwa kwa wingi katika eneo la ndani, ambalo limetengenezwa vizuri na kudhibitiwa.

Eneo kubwa la shamba linalotumika katika uzalishaji wa kiwango cha juu cha mazao, likiwa limetengenezwa vizuri na kufunikwa katika pande zake zote, likiwa na lengo la kukinga mazao, kutokana na madhara mbalimbali kama vile kimbunga na mvua kubwa.

Shamba kubwa ambalo limepandwa mimea yenye rangi ya kijani liliyopangiliwa vizuri, katika mistari ikiwa ni kilimo kinachofanyika ndani, katika eneo ambalo limetengenezwa vizuri, na kuzibwa katika pande zake zote. Huku likiruhusu mwanga kuingia ndani, ambao ni muhimu kwa ajili ya ukuaji.

Mimea mingi yenye rangi ya kijan, ambayo imepandwa na kupangiliwa vizuri, huku ikiachiana nafasi, ikiwa ni kilimo cha kisasa ambacho kinachofanyika katika eneo lililo tengenezwa vizuri na kuwekwa nguzo imara, huku ikifunikwa pande zote na ikiruhusu mwanga kuingia ndani.

Kuku wengi wakiwa eneo la banda ambalo linatumika kwajili ya shughuli ya ufugaji, likiwa na vifaa vingi vya chakula ambavyo vimening'inizwa lakini pia kukiwa na mambomba ya maji vilivyofungwa na kuwekewa vifaa vinavyotumika kunyeshelea.

Shamba kubwa likiwa limepandwa mazao yaliyopandwa vizuri kwakuachiana nafasi, ikiwa ni kilimo ambacho hutumia mashine na mitambo ya kisasa, kwa ajili ya shughuli ambayo hulenga kuongeza kasi ufanisi, na kupunguza matumizi ya muda mwingi.

Mtu akiwa amevaa mabuti, koti pamoja na kofia akiwa katika eneo la shamba ambalo linajihusisha na kilimo cha zao la ya mahindi ambayo yameota vizuri na ikiwa katika hatua ya ukuaji ambapo baada ya kukomaa huvunwa na kupelekwa sokoni kwa wateja kununua.

Shamba linalojihusisha na kilimo cha zao la ndizi, likiwa na migomba mingi iliyozaa ndizi kwa kiasi kikubwa, zikiwa zinaning'inia kwenye mikungu yake, ambayo baada ya kukomaa na kuiva, hukatwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa wateja kununua.

Shamba kubwa linalojihusisha na kilimo cha mazao yakiwa yamepandwa na kuota kwa kukaribiana yenye rangi nzuri ya kijani, ikiwa ni kilimo kinachofanyika katika eneo lililotengenezwa na kufunikwa katika pande zote huku likiruhusu mwanga kuingia ndani ambao ni muhimu kwa ajili ya ukuaji.

Shamba kubwa la kilimo cha mazao likiwa na miche mingi, ambayo imepangwa vizuri kwenye mstari ulionyooka na kuachiana nafasi yenye rangi nzuri ya kijani. Likiwa limetengenezwa na kuzibwa katika pande zake zote huku likiruhusu mwanga kuingia ndani ambao ni muhimu kwa ukuaji.

Ngo'mbe wengi wakiwa wamejipanga katika mstari ndani ya banda kubwa, ambalo limetengenezwa vizuri kwa ajili ya ufugaji ambao unalenga kuongeza uzalishaji wa maziwa pamoja na nyama, likiwa na nguzo za chuma ambazo zimeshikilia paa.

Eneo la shamba, lenye mifumo ya kisasa ya kilimo, likiwa limetengenezwa vifaa ambavyo vimening'inizwa kwa juu, vilivyopadwa miche iliyozaa kwa wingi matunda aina ya stroberi yenye rangi nyekundu na mengine ya kijani.

Kuku wengi wakiwa kwenye banda ambalo limetengenezwa vizuri kwa ajili ya ufugaji, likiwa na vyombo vya chakula vilivyopangwa vizuri ili kuwafikia wote, ufugaji ambao hulenga kuongeza uzalishaji wa nyama au mayai ama vyote kwa pamoja.

Shamba kubwa, likiwa limepandwa mimea yenye rangi ya kijani, ambayo imeoteshwa matunda mekundu ikiwa ni kilimo ambacho kinafanyika katika eneo la ndani, lililotengenezwa vizuri na kufunikwa katika pande zake zote, huku likiruhusu mwanga kuingia ndani humo kwa ajili ya ukuzaji wa mazao.

Gari kubwa lililotengenezwa maalumu linalotumika katika shughuli ya uvunaji, likiwa linaendeshwa na dereva katika eneo la shamba lenye mpunga mwingi, huku pembeni kukiwa na mtu ambae anafuatilia zoezi hilo; likilenga kuongeza ufanisi na kupunguza ufanyaji kazi kwa kutumia mikono.

Wafanyakazi wakiwa ndani, wenye mavazi maalumu, wakiwa katika shughuli ya uchakataji wa zao la pilipili hoho zenye rangi ya kijani, ambazo zimepangwa kwenye mikanda, wanaozihamisha kutoka eneo moja kwenda jingine.

Vifaranga vingi vya kuku vikiwa ndani ya banda kubwa ambalo limetengenezwa kisasa, kwaajili ya ufugaji ikiwepo mifumo ya kulishia chakula pamoja na kunyweshea maji ambayo imetengenezwa na kupangwa katika mstari.

Eneo la shamba lililozungukwa na majani pamoja na miti, likiwa na bomba refu lenye vitobo ambavyo vina mwaga maji katika miche, ikiwa inatumika katika umwagiliaji wa kisasa unaotumia kiasi kidogo cha maji.

Eneo kubwa shamba likiwa na miche mingi ya mazao, ambayo imepandwa katika mpangilio uliyonyooka na kuachiana nafasi, huku ikiwepo mifereji mingi ya maji ambayo imechimbwa katikati ya matuta, inayotumika katika umwagiliaji.

Eneo la shamba likiwa limepandwa mimea, huku yakiwepo mabomba ya maji ambayo yamelazwa ardhini yakiwa na vitobo vidogo vinavyotumika kutoa maji wakati wa kumwagilia.

Eneo la shamba likiwa na mimea mingi ya kijani, ambayo imezalisha kwa kiasi kikubwa zao aina ya pilipili hoho zenye rangi ya njano, huku ukiwepo mfumo wa kisasa wa umwagiliaji kwa njia ya matone, ikiwa imefungwa kwa mirija membamba ambayo inapeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi.

Bomba kubwa na refu ambalo limelazwa chini ardhini, likiwa limetobolewa matundu ambayo yanamwaga maji katika mashina ya mahindi ambayo amepandwa kwa wingi katika shamba kubwa ikiwa ni umwagiliaji wa kisasa unaotumia kiasi kidogo cha maji.

Eneo la shamba kubwa likiwa limepandwa miche ambayo imepangwa katika mstari ulionyooka na kuachiana nafasi. Pia ikiwepo mifereji mingi ya maji ambayo imechimbwa katikati ya matuta inayotumika katika umwagiliaji wa mazao.

Eneo kubwa la shamba la kilimo cha mazao likiwa na bomba refu ambalo limelazwa chini huku pia vikiwepo vibomba vyengine vilivyojitokeza ardhini, ambavyo vinatumika kunyunyiza maji ili kuhakikisha mimea yote inapata kiasi cha kutosha. Ikiwa ni umwagiliaji wa kisasa ambao unatumia kiasi kidogo cha maji.

Shamba kubwa lililopandwa mazao na kupangwa vizuri katika mstari ulionyooka, huku yakiwepo mabomba ya maji marefu yaliyolazwa chini ardhini ambayo yanatumika katika umwagiliaji wa kisasa unaotumia kiasi kidogo cha maji.

Eneo kubwa la shamba likiwa lina matuta mengi, yaliyochongwa kwa mstari ulionyooka, yenye mazao ambayo yamepandwa juu yake, ikiwepo mifereji iliyochimbwa pambeni ya matuta, ambayo ina maji mengi, inayotumika katika umwagiliaji.

Eneo la la shamba ambalo limepandwa miche na likiwa na mabomba mengi yaliyolazwa na kupangwa chini ardhini, ambapo ni mfumo wa kisasa ambao unatumika katika umwagiliaji, unaotumia kiasi kidogo cha maji.

Eneo la shamba likiwa na matuta ambayo yamepandwa miche yenye rangi ya kijani huku yakiwepo mabomba ya maji yaliyo lazwa aridhini ambayo yanatumika katika umwagiliaji wa kisasa unaotumia kiasi kidogo cha maji.

Eneo la ardhi lenye msitu mkubwa ambao umejaa miti mingi pamoja na uoto wa asili wenye rangi nzuri ya kijani, huku pia ukiwepo mlima mrefu na angani kukiwepi kiasi kidogo cha mawingu.

Eneo la ardhi likiwa na nyasi fupi na uoto wa asili wenye rangi nzuri ya kijani, pamoja na miti mingi huku pia ukiwepo mlima mrefu ambao juu yake umetawaliwa na seruji yenye rangi nyeupe.

Eneo lenye mto mpana, ukiwa na kiasi kidogo cha maji, ambayo yanatembea taratibu, na pembezoni mwake ukiwepo uoto wa asili pamoja na sehemu kubwa ya wazi, huku juu kukiwa na anga lenye mawingu machache.

Bwawa kubwa lenye maji mengi yaliyotulia likiwa limezungukwa na uoto wa kijani huku kukiwa na miundombinu ya barabara pamoja na nyumba ambazo zinatumiwa na binadamu

Eneo kubwa la ardhi likiwa limetawaliwa na miti mingi pamoja na uoto wa asili wenye rangi nzuri ya kijani, huku zikiwepo barabara pamoja na mashamba ambayo yanatumika kwa ajili ya kilimo.

Eneo la mlima mrefu wenye miamba mikubwa na likiwa limetawaliwa na theluji yenye rangi nyeupe pamoja na miteremko mikali, huku chini kukiwa na kiasi kidogo cha uoto wa asili wenye rangi ya kijani .

Sehemu ya ardhi, ikiwa na bwawa dogo ambalo limejaa maji yaliyotulia, yanayoakisi mawingu yaliyopo angani, huku likiwa limezungukwa na kiasi kikubwa cha uoto wa asili, wenye rangi ya kijani.

Eneo kubwa la ardhi likiwa na mkondo wamaji yaliyo tulia, nakuzungukwa kwa sehemu kubwa na uoto wa asili pamoja na miti mingi yenye rangi nzuri ya kijani, sehemu ambapo mara nyingi huwa na wanyama pori pamoja na viumbe hai wengine, wakijitengenezea makazi yao.

Eneo kubwa la ardhi likiwa na milima pamoja na mabonde, ambayo imezungukwa kwa kiasi kikubwa na uoto wa asili wenye rangi nzuri ya kijani, huku juu kukiwa na anga ambalo limetawaliwa na mawingu kwa wingi.

Sehemu ya ardhi ikiwa na bwawa kubwa lililo jaa maji yaliyo tulia huku kukiwa kumezungukwa na uoto wa asili lakini pia sehemu hiyo ikiwa na udongo wenye rangi nyekundu pamoja na miundombinu mingine.

Sehemu ya maji mengi yaliyotulia ikwa na mitumbwi midogo miwili ambayo hutumika kwa ajili ya kuvusha watu lakini pia katika shughuli za uvuvi, eneo hilo likiwa limezungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani.

Sehemu ya ardhi ikiwa na barabara nyembamba ya vumbi iliyozungukwa na miti pamoja na uoto wa asili katika pande zake zote mbili. Huku juu ikiwa na anga lililotawaliwa na kiasi cha mawingu.

Eneo kubwa la ardhi, likiwa na nyasi nyingi pamoja na miti yenye rangi nzuri ya kijani, na mnyama pori akiwa amesimama, huku kwa mbali yakiwa yanaonekana majengo makubwa na marefu, ambayo hutumika kama makazi pamoja na ofisi.

Eneo la milima lenye miamba mikubwa, na miteremko mikali, likiwa limetawaliwa na theluji nyeupe, na chini kukiwa na kiasi cha uoto wa asili, huku juu kukiwa na anga lisilo na mawingu kabisa.

Eneo kubwa la ardhi, likiwa limezungukwa na milima mirefu pamoja na uoto wa asili, wenye rangi nzuri ya kijani, huku likiwemo bwawa la maji yaliyotulia lenye ndege wengi warefu na weupe.

Eneo kubwa la ardhi likiwa na mabonde pamoja na milima mingi mirefu ambayo imetawaliwa kwa kiasi kikubwa na uoto wa asili pamoja na miti yenye rangi ya kijani, sehemu ambayo hutoa makazi kwa viumbe hai na wanyama wa porini.

Eneo kubwa la ardhi likiwa na milima mingi pamoja na mabonde na ambao kwa kiasi kikubwa limetawalia na uotowa asili na pamoja na miti yenye rangi nzuri ya kijani huku juu likiwepo anga lenye mawingu mengi.

Eneo kubwa la ardhi likiwa na mkondo wa maji mwebamba na mrefu, ambao haujanyooka. Na sehemu yote ikiwa imezungukwa na uoto wa asili pamoja na nyasi fupi, huku pia vikiwepo vilima vidogo.

Eneo kubwa la ardhi, likiwa na mkondo wa maji uliotulia, ambao umezungukwa na uoto wa asili pamoja na miti mingi yenye rangi nzuri ya kijani. Sehemu ambayo wanyamapori pamoja na viumbe hai wengine, hujitengenezea makazi pamoja na kujitafutia chakula na maji.

Ziwa kubwa lenye maji mengi yaliyo tulia, huku wakiwepo ndege kwa idadi kubwa wenye rangi nyeupe. Na pembeni kidogo ya ziwa kukiwa na Wanyama pori aina ya Pundamilia pamoja na mti mkubwa.

Wanyama aina ya mbuzi wakiwa ndani ya banda, ambalo limetengenezwa kwajili ya ufugaji, kwa kutumia mbao huku ikiwepo sehemu ya kulishia chakula yenye majani ikiwa ni ufugaji kwajili ya kuzalisha maziwa pamoja na nyama.

Wanyama wengi aina ya mbuzi wakiwa ndani ya banda kubwa ambalo limetengenezwa kwa kuwekewa uzio uliotumia miti ambayo imechimbiwa chini ardhini, ikiwa ni ufugaji kwaajili ya kuzalisha maziwa pamoja na nyama.

Eneo ambalo likiwa na mizinga mingi ambayo imetengenezwa kwa mbao na ikiwa mingine imeshikiliwa na nguzo chini, inayotumika katika ufugaji wa nyuki wanaotoa asali. Huku sehemu yote ikiwa imezungukwa na miti mingi.

Mbuzi wakiwa katika banda, ambalo limetengezwa kwa kutumia mbao na miti na kufunikwa kwa mabati, linalotumika kwa ajili ya ufugaji kukiwa na mtu ambae anawapa chakula ili kuhakikisha wanakua vizuri kwa afya bora.

Kuku wengi wakiwa ndani ya banda, ambalo limetengenezwa vizuri kwa ajili ya ufugaji, huku kukiwa na mtu aliyevaa koti lenye rangi nyeupe akitoa huduma ndani ya banda hilo; ikiwa ni ufugaji ambao unalenga kuongeza uzalishaji kwenye mayai au nyama.

Kuku wengi wakiwa kwenye mabanda yaliyotengenezwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa, ambayo hutumika kwa ajili ya ufugaji huku kukiwa na watu ambao wapo katika sehemu hiyo wakifanya ukaguzi na kuangalia maendeleo ya kuku hao.

Mbegu nyingi ambazo zinatumika katika kilimo cha maua ya aina mbalimbali, zikiwa zimehifadhiwa katika vifungashio ambavyo vinaonyesha jina pamoja na picha za maua yatakayozalishwa. Zikiwa zipo tayari kwa ajili ya kuuzia wateja.

Mkusanyiko wa mbegu nyingi zinazotumika katika kilimo cha mazao, ambazo zimezalishwa na kampuni tofauti zikiwemo nyanya, hoho, pamoja na vitunguu, ambazo zimewekwa katika vifungashio, zikionyesha picha ya zao husika, ambazo huuzwa kwa wakulima kwa ajili ya matumizi yao.

Eneo kubwa, likiwa na mimea mingi ambayo imepandwa katika vyombo maalumu, vilivyo na udongo ndani yake na kupangwa vizuri, ikiwa ni kilimo ambacho kinafanyika katika eneo la ndani lililotengenezwa vizuri na kuzibwa katika pande zake zote, huku likiruhusu mwanga muhimu kwa ukuaji kuingia ndani.

Mimea mingi michanga ambayo imepandwa kwa lengo la kuzalisha mbegu za kutumika na wakulima wengine, zikiwa zimepangiliwa vizuri katika eneo la ndani ambalo limetengenezwa na kufunikwa na paa juu, linaloruhusu mwanga kuingia ndani ambalo ni muhimu kwa ukuaji huku pia zikiwepo feni za kupooza joto.

Mbegu nyingi, ambazo zinatumika katika kilimo cha mazao, zikiwa za aina tofauti, zimewekwa katika vibakuli ambavyo ndani vina vikaratasi vinavyoonesha majina, zikiwa zipo tayari kwa wakulima kupanda shambani.

Mbegu ambazo zinazotumika katika kilimo cha mazao ya aina mbalimbali, zikiwemo maharage pamoja na mahindi, ambazo zimehifadhiwa katika vifungashio maalumu, vinavyoonyesha majina yake, ambazo zipo tayari kwa ajili ya kuwauzia wakulima, kwenda kupanda shambani.

Mbegu nyingi za nafaka za aina mbalimbali ambazo hutumika katika kilimo cha mazao, zikiwa zimehifadhiwa katika mabakuli yenye rangi ya bluu iliyochanganyika na nyeupe na mengine ya kijani ambayo yamewekewa vikaratasi vyenye maelezo.

Mbegu nyingi zinazotumika katika kilimo cha mazao ya aina mbalimbali, ikiwemo bamia pamoja na pilipili, ambazo zipo kwenye vifungashio maalumu, na zimepangwa vizuri tayari kwa wakulima kuzinunua, na kwenda kupanda mashambani.

Mbegu za kilimo cha mazao ya aina tofauti ikiwa ni pamoja na bamia, kitunguu, karoti na matango zikiwa zimehifadhiwa kwenye vifungashio maalumu, vinavyo onyesha picha ya mazao hayo ambazo ziko tayari kwaajili ya kuwauzia wakulima kwa matumizi yao.

Mbegu nyingi za nafaka, za aina mbalimbali, ambazo zinatumika katika kilimo cha mazao. Zikiwa zimehifadhiwa katika mifuko maalumu ambapo, zipo tayari kwa ajili ya wakulima kununua, nakwenda kupanda katika mashamba yao.

Eneo kubwa la shamba, likiwa na matuta mengi yaliyopangwa katika mstari ulionyooka, yenye mimea mingi ambayo imepandwa na kuota vizuri, huku yakiwepo mabomba ya maji ambayo yamelazwa, yanayotumika katika umwagiliaji wa kisasa, ikiwa ni kilimo cha uzalishaji wa mbegu kwa ajili ya kutumiwa na wakulima wengine.

Mbegu ambazo hutumika katika kilimo cha mazao zikiwa za aina tofauti, zimehifadhiwa kwenye vyombo kama chupa zilizofunikwa, mabakuli ya wazi pamoja na mifuko ya karatasi. Zikiwa zimewekwa sehemu ambapo wakulima wanaweza kuangalia na kuchagua kwa ajili ya kununua.

Mbegu ambazo zinazotumika katika kilimo cha mboga zikiwa zimehifadhiwa katika kifungashio maalumu chenye rangi ya njano na kijani, ambacho kinaonyesha jina, picha ya mazao pamoja na kiasi halisi.

Mbegu za aina mbalimbali za kilimo cha maua zikiwa zimepangwa vizuri na kuhifadhiwa kwenye vifungashio maalumu, ambavyo vinaonyesha jina pamoja na picha ya maua ambayo yatazalishwa ambapo wakulima wa bustani huenda kununua kwa ajili ya kuzipanda.

Mifuko mingi ikiwa na mbegu za mazao aina ya kahawa ambayo ipo na lebo ndani yake, zinazoonyesha asili au eneo zinazotoka, pamoja na mbinu ya usindikaji iliyotumika . Pia ikiwepo vifungashio vingine vyenye rangi ya nyekundu na bluu ambavyo vyote ni kwaajili ya kuwauzia wakulima kwa matumizi yao.

Miche mingi mikubwa kwa midogo yenye majani ya rangi ya kijani, ikiwa imepandwa kwenye vyombo vyenye udongo ndani yake na kupangwa vizuri katika eneo la ndani ya jengo karibu kabisa na kioo.

Eneo kubwa la shamba likiwa limepandwa miche mingi iliyopangwa vizuri kwa kuachiana nafasi, likiwa limetengenezwa kwa kufunikwa pande zote, huku likiruhusu mwanga kuingia ndani ambao ni muhimu kwaajili ya ukuaji wa mazao, ikiwa ni kilimo ambacho hutumika kuzalisha mbegu kwaajili ya matumizi ya wakulima wengine.

Mbegu ambazo hutumika katika kilimo cha mazao ya kabichi zikiwa zimehifadhiwa kwenye kifungashio maalumu ambacho kinaonyesha jina pamoja na picha ya kabichi, ambazo huuzwa kwa wakulima kwa ajili ya kupanda katika mashamba yao.

Eneo likiwa na nafaka nyingi za aina mbalimbali ambazo zimehifadhiwa kwenye mifuko zinazotumika kama mbegu za kilimo, na pia ukiwepo mzani ambao unatumika kwa ajili ya kupimia wateja na wakulima wanapo kuja kufanya manunuzi.

Sehemu ikiwa na vikapu vingi ambavyo vimejaa mbegu mazao yakiwemo maharage ya aina tofauti, pia ikiwepo mifuko kwa ajili ya kubebea pamoja na kisado ambacho hutumika kwa ajili ya kupima kiasi ambacho mkulima atahitaji kwa ajili ya matumizi yake ya shambani.

Mbegu ambazo zinatumika katika kilimo cha mazao kama; karoti, sukuma wiki, pilipili hoho pamoja na giligilani zikiwa zimehifadhiwa katika vifungashio maalumu vyenye jina pamoja na picha halisi.

Mtaalamu wa kutunza wanyama akiwa amevaa barakoa, huku akitoa huduma ya kupunguza manyoya kwa mbwa mdogo mwenye rangi nyeupe, ambaye amesimama juu ya meza.

Watu waliyovaa sare maalumu mmoja wa kike akiwa na barakoa inayofunika pua na mdomo, mwingine mwanaume akiwa amemshika mbwa kwa kutumia mkono mmoja wenye rangi nyeupe huku mkono mwingine akiwa ameshikilia bomba la maji analotumia kumuosha.

Watu wenye makoti yenye rangi ya kijani, pamoja na mabuti wakiwa ndani ya eneo la hifadhi, wameshikilia chupa mkononi zenye maziwa, ambazo wanazitumia kuwanywesha, wanyama pori aina ya tembo wadogo.

Mnyamapori aina ya twiga ambaye ni kivutio kikubwa sana katika shughuli za utalii, akiwa ndani ya eneo la hifadhi, ambapo wageni kutoka katika sehemu mbalimbali za ndani na nje ya nchi huja kwa ajili ya kutembelea.

Eneo la ardhi likiwa na sehemu kubwa ya wazi, pamoja na miti michache huku akiwepo mnyama aina ya pundamilia ambaye ana mistari ya rangi nyeupe na nyeusi na pia kukiwa na mlima mrefu.

Wanyama warefu wa porini aina ya twiga wakiwa katika eneo la hifadhi, ambao ni kivutio kikubwa sana kwa watalii waliopo eneo hilo wakiwapa chakula huku wakipiga nao picha ,shughuli ambayo huingiza kipato kikubwa kwa Taifa.

Wanyamapori aina ya tembo (wakubwa kwa wadogo) wakiwa ndani ya eneo la hifadhi ambao ni kivutio kikubwa sana katika shughuli za utalii. Ikiwa watu kutoka maeneo mbalimbali ya ndani na nje ya nchi hutembelea hifadhi hizo kwa ajili ya kuwaangalia. Shughuli ambayo huongeza kipato kikubwa kwa taifa.

Ndege mrefu akiwa amesimama huku amepishanisha miguu yake kwenye nyasi za kijani, huku mapaja yake yakiwa na rangi nyeusi na juu akiwa na manyoya meupe.

Mtu aliyevaa kofia pamoja na barakoa, akiwa ameshikilia kichwa cha mnyama wa porini anayefahamika kama twiga ambaye yupo katika eneo la hifadhi akiwa ni kivutio kikubwa sana katika shughuli za utalii mbapo watu kutoka sehemu mbalimbali, hutembelea kwa ajili ya kuwaona.